Mtu ameketi mezani akiwa amevaa suti ya rangi ya mwanga na shati jeupe akitumia kompyuta mpakato huku akiwa na vichwa vya kusikiza. Mezani kuna kilazi ya maji, simu ya mkononi, karatasi na mimea mdogo wa kupamba. Nyuma yake kuna rafu zilizo jaa vitabu na mapambo, pamoja na mashine ya kujapisha.

Watu sita wamekaa mezani wakitumia kompyuta na vidonge. Wakionekana kushiriki mafunzo ya mtandaoni. Maneno kama maarifa, mawasiliano, jamii na mafunzo yameandikwa katikati. Yakisisitiza bima ya elimu ya kidigitali. Mandhari ni ya ushirikiano na kujifunza kwa njia ya teknolojia.

Watoto wawili wameketi darasani wakitazama kifaa cha kidijitali kwa umakini. Ukutani kuna mabango ya kielimu, mojawapo ikiwa na michoro wa mti na maandishi. Mezani kuna vitabu na karatasi zilizopangwa. Mandhari inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza kwa njia ya kisasa.

Mwanaume mwenye shati la rangi ya samawati amekaa kwenye dawati la ofisi, anaangalia kompyuta yake ya mkononi akiwa na sura makini kama anafanya kazi. Kwenye dawati kuna kikombe cha kahawa, karatasi na kifaa cha kuskia. Mazingira yake yanaonekana safi na yamepangwa vizuri na kuonekana kwa kufanya kazi. Mwanga wa jua unaangazia dawati na uso wake unaonyesha umakini.

Gari la shule, rangi ya manjano limeegeshwa kando ya barabara, likiwa na maandishi, St. Mary's School, pembeni. Nebo ya blue na nyeupe inaonekana karibu na maandishi hayo. Anga ni safi likionyesha hali ya hewa tulivu na mazingira ya utulivu. Magurudumu ya gari yanaonekana imara, tayari kwa safari ya wanafunzi.

Maandishi ya alfabeti na majina ya miezi yamepangwa ukutani. Siku za wiki zimetajwa upande wa kushoto. Ubao mweupe una maandishi ya herufi ka kubwa na ka dogo na maneno kama Kenya kite, kettle .Sentensi mbili zimeandikwa kwa kutumia maneno hayo .Mazingira yanaonyesha darasa la kuelimisha watoto wadogo.

Wanafunzi wamekiti kwenye madawati ya mtu mmoja mmoja wakivaa sare zenye sweta nyekundu na kijivu pamoja na tai. Madawati yamepangwa kwa mistari na yana alama kama 8P132. Mtu mmoja amesimama mbele, huenda ni mwalimu au msimamizi. Dirisha kubwa la mviringo na saa juu ya mlango vinaonekana vikionyesha utaratibu wa mitihani darasani.

Watu wamesimama mbele ya jengo la shule ya msingi ya Katoliki, St. Luke Kasitet . Kauli mbiu ya shule ni kuwa moja wote. Watoto waliovaa sare za kijani na nyekundu wamesimama mbele yao, wakitazama kwa makini. Jengo limejengwa kwa mawe, lina madirisha na nguzo kadhaa. Baadhi ya watu wanabeba kamera na mikoba, wakionekana kama wageni au walimu.

Wanafunzi wameketi kwenye madawati ya mbao yenye maandishi ya mchango kutoka Goal Ireland wamevalia sare za blue na kijani wakijishughulisha na kusoma na kuandika. Ukuta wa darasa umetengenezwa kwa mabati na mbao, ukionyesha mazingira ya kujifunzia yaliyo rahisi. Mazingira yanasisitiza ari ya elimu.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa mawe na lina milango ya rangi nyekundu. Madirisha yana fremu nyeupe na kuna ruzani yenye uzio mweusi. Mbele kuna bustani ya vichaka vya kijani na mti wenye maua ya waridi. Ngazi zinaelekea juu zikionyesha mpangilio wa makazi au taasisi ya elimu. Mazingira yanachanganya usanifu na mandhari ya asili.

Wanafunzi watano wamesimama maktabani. Kila mmoja akiwa na kitabu cha masomo mkononi. Vitabu vyao vinahusu hisabati, historia ya dunia, fasihi, na kemia. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu mbali mbali. Mandhari inaonyesha hali ya kujifunza na matumizi ya maktaba kama rasilimali ya elimu.

Watoto wamevaa sare za shule wakishikilia mabango yenye maandishi yanayohusu mpango wa chakula shuleni. Maneno kaa dishi, na kaonti , na Roysambu Primary School, yanaonekana wazi. Tukio linaonyesha juhudi za kusaidia lishe na elimu kwa wanafunzi.

Mtu ameketi mezani akijiandaa kula chakula kilichopangwa kwenye sahani. Kuna tambi, viazi vya kukaanga, nyama wa kuchoma na mboga. Meza imefunikwa kwa kitamba chenye mistari myekundu na myeusi, huku kitamba cheupe kikiwa juu ya kitandiko cha zambarao. Sakafu ya mbao na mtungi wa maji wa kijani zinaonekana nyuma, vikionyeshwa mazingira ya kawaida ya mlo.

Wanafunzi wamesimama kwa mpangilio wakiwa kwenye sare za shule, wengine wakishikilia miche na majani. Tukio linaonyesha ushiriki wao katika shughuli ya mazingira au bustani. Mazingira ya nje yanaongeza hali ya kujifunza kwa vitendo.

Wanafunzi wamesimama jukwaani wakiwa kwenye sare za shule wakishikilia vyeti vya kofia za rangi mbalimbali .Watu wazima wawili wanashiriki katika kuwapatia zawadi. Mandhari inaonyesha pazia ya skrini yenye ujumbe wa malezi. Tukio linaonekana kuwa ya sherehe ya kutunuku au kuhitimu.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anashikilia penseli ya kijani. Mtu mzima ameketi naye mezani akiangalia kitabu kilichofunguliwa. Mezani kuna penseli za rangi na jalada la rangi ya chungwa. Ukutani kuna ramani ya dunia na chati ya njano. Mazingira yanaonyesha mahali pa kujifunzia kwa ushirikiano.

Watu wawili wanashughulika na kazi ya mikono kwenye meza ya mbao iliyojaa vipande vya chuma na vifaa. Mmoja anatumia kifaa cha kubana rangi ya bluu, mwingine anaunda kipande cha chuma. Ukuta wa karatasi ya bati, dirisha na rafu zilizojaa vifaa vinaonekana nyuma. Mandhari inaonyesha mazingira ya ufundi wa kutengeneza vifaa vya chuma.

Mtu aliyevalia sare nyekundu na kofia, anafanya matengenezo chini ya gari lililoinuliwa kwenye mashine ya gereji. Anatumia kifaa cha kufungulia bolti, huku vifaa vingine vya kazi vikiwa nyuma kama kizimamoto na magari mengine. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za matengenezo ya gari.

Mtu amesimama mbele ya kifaa cha mafunzo kinachohusiana na matunzi bora ya nishati. Koti la bluu linaashiria kazi au mafunzo rasmi. Skrini kubwa inaonyesha grafu na maandishi ya kiufundi. Nembo za wadhamini zipo juu zikionyesha ushirikiano wa taasisi mbalimbali. Mazingira ni ya kujifunza na teknolojia.

Viti vimepangwa kwa mistari. Kila kimoja kikiwa na kompyuta, kibodi, na kipanya. Ubao mweupe uko mbele ya chumba, na kuna tangazo linalokumbusha kuzima kompyuta baada ya matumizi. Dirisha limefunikwa kwa kitambaa cheusi, na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha. Mazingira inaonyesha sehemu ya kujifunzia teknolojia.

Wafanyikazi wamevaa kofia na vesti za usalama wakishiriki ujenzi wa jengo lenye kuta za zege na muundo wa pawa chuma. Baadhi wapo juu ya sakafu wakifanyia kazi paa. Wengine wamesimama chini wakifuatilia maendeleo. Hatua ya ujenzi imepiga hatua, ikionyesha ushirikiano na tahadhari kazini. Mazingira haya yanasisitiza nidhamu na umakini, katika kazi za ujenzi.